Mtaalamu wa tiba mbobezi wa afya ya kinywa na meno akiwa ndani ya jengo la hospitali akitoa huduma hiyo kwa mgonjwa aliyelala katika kitanda cha wodi hiyo, huku wakitumia vifaa maalumu kung'oa jino na kutibu kinywa cha mgonjwa huyo.

Mtaalam wa tiba za meno. Daktari aliyebobea kwa afya ya kinywa na meno, akitoa huduma hiyo kwa mgonjwa aliyelala mbele yake, huku akimpatia huduma ya kusafisha kinywa pamoja na kung'oa meno yaliyoharibika.

Mtaalamu wa afya ya kinywa na meno, akiwa katika jengo la hospitali ndani ya chumba maalumu, akitoa matibabu ya kinywa na meno, kwa binti aliyehudhuria hospitalini hapo, kwa ajili ya kufanyiwa vipimo na matibabu.

Mtaalamu wa tiba za kinywa na meno akiwa katika jengo la hospitali huku mbele yake kukiwa na mwanamke muuguzi anayemsaidia kazi, katikati kukiwa na mgonjwa aliyelala katika kitanda maalumu ndani ya hospitali akifanyiwa matibabu ya meno.

Mazingira safi ya kuvutia katika eneo la wazi mtaa wa uswahilini huku ukiwa na majengo mbalimbali, miti mirefu yenye majani mapana nyasi ndogondogo pamoja na maporomoko yaliyo katika eneo hilo.

vifaa tiba katika jengo la hospitali ya vifaa vinavyotumika wakati wa matibabu tofautitofauti, hususani ya magonjwa mbalimbali huku kukiwa na kitanda maalumu ambacho hutumiwa na wagonjwa kwa kupumzika.

Vifaa mbalimbali vya hospitali, vifaa tiba vinavyotumika kutibu magonjwa mbalimbali hususani ya binadamu pamoja na magonjwa ya watoto, huku vikiwa vimefungwa vizuri kupitia teknolojia ya kisasa, vinavyosaidia kurahisisha kazi ya utabibu wa madaktari.

Jengo la hospitali sehemu ya mapokezi mahali ambapo wagonjwa mbalimbali hufikia ilikuweza kuweka taarifa zao katika eneo hilo la hospitali kwa ajili ya kumbukumbu, huku kukiwa na wahudumu mbalimbali waliobobea katika magonjwa mbalimbali, wanaohusika na maswala ya kupokea wagonjwa.

Mtabibu wa afya kijana aliyevalia mavazi nadhifu sana akiwa katika jengo la hospitali huku akiwa amevalia mavazi nadhifu sana sare ya hospitali hiyo nyuso yake ikiwa yenye furaha mikono yake akiwa ameweka nyuma huku akiwa amesimama pembezoni mwa jengo la hospital.

Mtaalamu wa tiba ya kinywa na meno, Daktari aliyebobea katika utibuji wa maswala ya meno akiwa katika chumba maalumu. Sehemu ambapo mgonjwa wa kike amelala huku akimfanyia uchunguzi wa meno yake.

Mtaalamu wa tiba, mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana, akitoa chanjo kwa wagonjwa mbalimbali ndani ya jengo la hospitali, kwa ajili ya kuwakinga na magonjwa mbalimbali, hususani yanayoambukiza na yasiyoambukiza.

Mtaalamu wa tiba aliyevalia mavazi nadhifu sana katika chumba maalumu ndani ya jengo la hospitali. Mahali ambapo dawa mbalimbali huhifadhiwa, zinazotibu magonjwa tofautitofauti. Huku zikiwa zimewekwa vizuri katika makopo na maboksi yaliyofungwa vizuri.

Mtaalamu wa tiba, mwanaume aliyebobea katika afya ya binadamu, mwenye nyuso ya furaha, akiwa amevalia mavazi sare ya hospitalini, akiwa amesimama mbele ya jengo la hospitali hiyo.

Wataalamu wa afya: vijana wa kike wakiwa wamesimama mbela ya jengo la hospitali hio, huku nyuso zao zikiwa zenye furaha. Mmoja akiwa amevalia sare tofauti na mwingine.

Wodi ya watoto; eneo ambalo watoto hulazwa kwa ajili ya tiba mbalimbali, huku kukiwa na wanawake wawili mmoja akiwa amekaa katika kitanda ndani ya wodi hiyo, mwingine akiwa anakunja nguo za mtoto.

Mtaalamu wa tiba akiwa katika wodi ya watoto, akifanya vipimo na matibabu kwa mtoto mdogo aliyelala mbele yake huku wataalamu hao wakiwa wamevalia mavazi nadhifu sana na nyuso zao wakiwa wamefunika kwa barakoa safi.

Mtaalamu wa afya za watoto ndani ya wodi ya watoto akitoa huduma ya kwanza kw amtoto mdogo aliyelazwa katika wodi hiyo kwa kumchoma sindano pamoja na kumpatia chanjo ili kumkinga na magonjwa mbalimbali yanayoshambulia watoto.

Mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana akiwa katika wodi ya watoto, mkononi mwake akiwa amebeba mtoto mdogo tayari akiwa ametoka kujifungua, huku mtoto huyu akiwa anamwangalia vizuri na kwa umakini mkubwa.

Chumba cha uangalizi cha watoto, hodi maalumu ambapo watoto huifadhiwa kwa ajili ya uchunguzi na uangalizi wa afya zao, huku ndani ya chumba icho kukiwa na mwanamke mlezi wa mtoto mdogo, akimuangalia mtoto aliyelala pembeni yake.

Watoto wadogo katika jengo maalumu sehemu ya nnje ya jengo la hospitali wakipatiwa huduma ya kwanza kutoka kwa wahudumu wa afya waliobobea katika afya za watoto, huku wakiwapa chanjo watoto hao waliobebwa na wazazi wao.

Wodi ya watoto, eneo ambalo watoto hufanyiwa matibabu na kupimwa uzito ili kuweza kutambua uwiano wa kilo zao katika miili yao. Eneo maalumu lililotengenezwa vizuri huku kukiwa na bembea iliyofungwa katika mzani maalumu.

Mtaalamu wa afya ya jamii, mwanamke aliyebobea utoaji wa tiba, akiwa katika jengo la nje ya hospitali, sehemu ambapo kumewekwa kambi maalumu ya matibabu, huku kukiwa na watu mbalimbali wanaume kwa wanawake, wakipokea chanjo kutoka kwa mtaalamu huyo.

Afya ya jamii inayotolewa na mtaalamu wa tiba za binadamu mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana, akiwa katika eneo la nje sehemu ya darasa maalum la shule ya kulelea watoto, akitoa chanjo kwa watoto waliojipanga mstari katika shule hiyo.

Dawa za asili zilizohifadhiwa vizuri katika vyombo vidogo vidogo, dawa ambazo hutumika kutibu magonjwa mbalimbali, hususan yanayoshambulia binadamu, yasiyoambukiza na yanayoambukiza, inayotokana na miti shamba.

Dawa za asili zilizohifadhiwa katika vichupa vidogo mahususi vilivyotengenezwa, huku ikiwa imetengenezwa kwa kutumia miti shamba pamoja na magome ya mti, dawa ambayo hutumika kutibu magonjwa mbalimbali ya binadamu.

Dawa ya asili iliyohifadhiwa katika kichupa kidogo, chenye rangi nzuri ya kuvutia huku ikiwa imetengenezwa kwa mimea ya asili hususani magome ya miti ambayo hutumika kutibu magonjwa mbalimbali ya binadamu.

Dawa za asili zilizohifadhiwa katika chupa ndogo zilizowekwa vizuri katika mazingira maalumu zinazotumika kutibu magonjwa mbalimbali ya binadamu hususani yanayoambukizwa na yasiyoambukizwa, zilizotengenezwa kwa miti shamba inayochimbwa kutoka maeneo mbaimbali ya porini.

Dawa ya asili, inayotumika kutibu magonjwa mbalimbali, hususan magonjwa yanayoambukiza na yasiyoambukiza, hasa yanayotokana na vitu mbalimbali, dawa ambayo inaitwa mualovera.

Dawa za asili zilizohifadhiwa katika kuchupa vidogo vidogo vilivyofungwa vizuri zikiwa zimepakiwa kwa kuhifadhiwa sehemu maalumu. Eneo ambalo dawa hizo kuwekwa dawa ambazo hutumiwa magonjwa mbalimbali, hususani yanayotibika na yasiyotibika.

Dawa ya asili iliyohifadhiwa vizuri katika kichupa kidogo inayotumika kutibu magonjwa mbalimbali, hususani yanayoambukiza na yasiyoambukiza kwa binadamu. Huku ikiwa imetengenezwa kwa mitishamba pamoja na magome ya miti.